Ofisa aliyevalia nguo za kufanana zenye rangi ya nyeusi anaonekana kuosha mkono kwenye tanki lililo lidogo lenye rangi ya samawati.

Daktari ama nesi anamdunga mtoto sindano. Mtoto huyo ameshikiliwa na mama yake ama na mwanamke huku wanawake wawili wakivalia barakoa.

Madaktari wawili waliovalia barakoa wanaonekana kumuangalia mgonjwa aliyelala, kwenye mdomo. Wamemmulika taa na madaktari wamevalia gloves zenye rangi nyeupe.

Sakafu nyekundu. Inayonekana kuwa na kopakopa tatu zenye rangi nyekundu pia. Imwekelewa dawa na kipima joto.

Sehemu ya mafuriko, dereva wa pikipiki anaonekana kupita huko akiwa amefunga machupa ndogo ndogo kwenye pikipiki yake, anaonekana kusukumwa na mwenzake ambaye ameinua trouser yake ili kutoshika maji.

Boksi la dawa lililoandikwa Measle Mumps and Rubella Virus Vaccine, Leaf MSD. Kando yake kunaonekana chupa mbili zilizoandikwa MMR 11.

Chungu kilichotengenezwa kwa ubunifu kwani kimechorwa chorwa kinaonekana kutoa moshi kukionekana kuwa na vitu zingine kando yake kama kijiwe kilichowekewa shanga, kitambaa jekundu, karai

Kuna mkono huu uliovishwa glovsi wenye rangi ya bluu zinaonekana kushikilia sindano na chupwa kwa vidole viwili ilioandikwa, MMR Vaccine.

Jengo la ghorofa linaonekana kuporomoka ama kuporomoshwa, na kijana mdogo aliyevalia shati yenye rangi ya blue anaonekana kusimama mbele ya jengo hilo. Jengo lingine linaonekana sehemu ya mbele likiwa lijakamilika.

Boksi lenye rangi nyeupe na nyekundu linaonekana kuwa limeandikwa, Serum Institute, Measles, Mumps and Rubella Vaccine, I.P, Tresivac PFS.

Mtu aliyevalia shati ya bluu anaonekana kuwa karibu na bango lililoekelewa, lililoandikwa Water Step. Nyuma yake kuna tangi tatu zenye colour nyeusi.

Daktari aliyevalia vazi lake la rangi ya samawati anaonekana kumwambia mgonjwa afungue mdomo ili aweze kumkagua meno. Mgonjwa huyu amevalia shati yenye rangi ya bluu. Daktari amevalia miwani na taa kwenye kipaji chake cha kichwa.

Mwanamke ama msichana mwenye umri wa chini, aliyevalia koti la rangi ya blue , anaonekana kumdunga sindano mzee mwenye miaka ya makamu.

Chupa ndogo ndogo zinaonekana zikiwa chini. Zimeandikwa One Single Dose 0.5 ml. Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine .

Chupa nyeupe ilio fungiwa karatasi ilio andikwa vitamini D3 inaonekana kumwaga chini na kumwaga tembe zote.

Moto unaonekana kutanda katika eneo hili. Kukionekana moshi na mti katika upande mwingine. Miti hizi zinaonekana kuteketea.

Mzee mwenye mwaka wa makamo amevalia barakoa. Anaonekana kuinua shati yake ili kuchomekwa sindano na daktari au nesi anayepangusa pangusa sehemu hiyo ya mkono.

Vitanda venye mavazi ya rangi nyeupe na materi vinaonekana kama vitanda vya hospitali, vimepangwa katika, mpangilio maalum. Daktari ama nesi anaonekana kutembea, na kunaonekana kuwa na TV kwenye upande mmoja.

Mtu mwenye miaka ya makamo amedungwa sindano kwenye sehemu ya mkono. Ameshikilia mkono wa mwingine kwenye bega. Amevalia barakoa.

Mama anaonekana kudungwa sindano kwenye sehemu ya mkono wake akiwa ameshikilia nguo yake amevalia barakoa.

Chupa iliyoandikwa MMR Vaccines inaonekana kuwekewa sindano ili kuvuta dawa iliyoko kwenye chupa hiyo imeshikiliwa na mkono uliovalishwa gloves zenye rangi ya kijani kibichi kwa umbali.

Chupa iliyoandikwa Olympia Pharmaceutical Vitamin D3, 50,000 IU ML.

Daktari anaonekana kumdunga sindano mwanamke aliyeketi, aliyevalia shati yenye rangi nyeupe na barakoa yenye rangi nyeusi. Mwanamke...

Mtu aliyevalia koti lenye rangi nyeupe anaonekana ameshikilia chuma anachokigongesha kwenye mkono wake. Kwenye kichwa amevalia taa akimhudumia mama huyu aliyeekelea kikoi kwenye shingo.

Wamama ama wanawake wenye miaka ya makamu wanaonekana kuketi wakifunzwa na mama aliye vaa nguo ya blue mambo ya Huduma ya kwanza, huku mama huyo aliyelala chini akiwa na mimba.

Watoto watatu wanaonekana kucheza, wakitoa meno kuonyesha furaha. Mikono yao wanaonekana kujichanganya na matope ama uchafu huku wakizinyoosha mbele.

Chupa iliyowekwa kwenye sakafu yenye rangi nyekundu, chupa hiyo ikiwa yenye rangi nyeupe imeviringwa na karatasi ya rangi ya kijani kibichi iliyoandikwa, Ngiri Sugu, for Hernia.

Mama ameshikilia mtoto mchanga anayedungwa sindano na nesi au daktari aliyevalia mavazi ya buluu na barakoa kwenye mdomo. Pia mama huyo amevaa koti nyeusi na barakoa kwenye mdomo.

Nesi au daktari anaonekana kuvuta dawa kutoka kwenye kichupa kidogo alichokishikilia kwenye mikono wa kwanza na kwenye mkono wa pili ameshikilia sindano. Amevalia mavazi yenye rangi ya buluu na barakoa.

Daktari anamwangalia mtoto aliyeshikiliwa na mama yake mkononi. Akionekana kushikilia kinywa cha mdomo cha mtoto na kumuingiza kifaa cha kumtibu kwenye mdomo ama.

Mwanamke Msomali aliyevalia mashanga kwenye kifua chake na kwenye kichwa amevalia kofia iliyotengenezwa na mashanga, ameshikilia mtoto akionekana kutibiwa ama kudunga sindano mtoto huyo na daktari aliyevalia nguo ya nyeupe.

Boksi la dawa lililoandikwa Cholecalciferol Capsules USP, Super D3. Mbele yake kukionekana dawa.

Daktari ama mhudumu, amevalia miwani na barakoa kwenye mdomo na anaonekana kumdunga sindano ama kumuangalia mtoto mdogo aliyeshikiliwa na msichana au mama yake ambaye amewekwa kitu ya matibabu kwenye mkono na pia amevaa barakoa kwenye mdomo.

Mafuriko yanaonekana kutanda kwenye nyumba za mabati zilizojengwa kwa mfumo wa gorofa, watu wanaonekana kutembea kwenye maji haya machafu nguo zikiwa zimeanikwa anikwa kwenye miti sehemu ya juu. Vitanda vikionekana kubebwa na maji.

Dawa ambazo kwenye boksi lake la juu imeandikwa Artemether & Lumefantrine Tablets, Lumifen, zinzonekana kuonyesha upande wa nyuma na mbele.

Mtu anayepiga dawa, huku akiwa amevalia gumboot na barakoa, na nyuma yake akiwa ameshikilia pump anayotumia kupulizia dawa mimea yake shambani.

Mwanamke ameshikilia kizima moto chenye rangi nyekundu, anazima moto unaotoka kwa ndoo ya chuma.

Daktari anaonekana kumwangalia mgonjwa aliyelala. Kwenye meno na mdomoni. Daktari huyo akivalia gloves na taa za jengo za nyumba hiyo waliomo zikiwa zimewashwa.

Sehemu hii imechomeka, watu wanaonekana kuja kushuhudia baada ya moto huo kuzimishwa. Wengine wakiwa na watoto wamewabeba mikononi.

Dawa za kienyeji zinaonekana kuwekwa kwenye chupa tatu 𝑧enye 𝑘𝑖funiko ya rangi ya kijani kibichi huku kukionekana kuwa na mkebe kando 𝑡𝑎𝑡𝑢 zilizoandikwa Mkoko 𝑧enye rangi nyeupe.

Msichana au mwenye miaka ya makamu anaonekana kuchota maji na kuweka kwenye mtungi wa mafuta uliowekwa juu ya karai mbili.

Boksi la dawa lililoandikwa Risperdal Tablets 4mg limeekelewa kwenye meza au sakafu ya mbao. Inaonekana kuwa tablets za dawa zimewekelewa kwenye meza hio pia zenye rangi ya kijani kibichi.

Daktari ama mhudumu anaonekana kuvuta, kuweka sindano kwenye chupa ili kuivuta dawa hiyo kwenye chupa. Amevalia miwani na barakoa na koti jeupe.

Wanawake wawili mmoja aliyevali skati na mwingine akivalia mvuto. Wote wamevalia shati zenye rangi nyeupe na barakoa nyeupe na gloves nyeupe. Wamesimama mbele ya gari la matatu.

Watoto wadogo wanaonekana kufungua maji na kunawa mikono zao kwenye maji kutoka kwenye ndoo iliokekwa mfereji ndoo hio ikiwa ya rangi nyekundu.

Nyumba za mabati inaonekana kuwa na mafuriko sehemu ya chini vitanda vikiwa vimeekwa kuenea na watu kutembelea kwenye maji haya machafu. Nguo zinaonekana kuwekwa sehemu ya juu.

Sehemu ya jangwani. Mchanga unaonekana kuwa mkavu ukiwa na rangi ya maji kunde. Kunaonekana mwanamke aliyevalia kitambaa cha rangi nyeusi akiwa amesimama.

Watu waliovaa barakoa, watatu wakionekana kuwa polisi, kwa ishara ya uniform zao walizozivaa. Wanaonekana kushikilia karatasi zilizoandikwa maandishi.

Mama anaonekana kuwa mwenye furaha kuu, kuosha mikono yake kwenye maji. Amefunga kitambaa kwenye kichwa yake na kuvalia nguo ya ndani ni ya rangi nyeupe na nguo ya nje ni ya rangi ya kijani kibichi.

Kunaonekana kuwa na mafuriko, mtu wa bodaboda mmoja akionekana kushuka kusukuma pikipiki yake katikati ya maji mwingine akiwa anaendesha baiskeli yake akiwa amebeba mtu nyuma katikati ya maji hayo.

Daktari wa meno anaonekana kuvalia nguo nyeupe ama shati nyeupe, barakoa na miwani akimuangalia mgonjwa aliyelala kwenye mdomo akiwa amemulikia taa kwenye mdomo.

Mzee anaonekana kuweza kuvaa koti lenye rangi nyeupe ameeka miwani zilizoshikiliwa na kamba kwenye shingo yake, mkono mmoja ameshikilia sindano, mkono wa pili anaonekana kushikilia mgonjwa au mtoto ili kumdunga sindano.

Muuguzi ameketi huku daktari akiwa amesimama, daktari akivalia koti lake lenye rangi nyeupe, anaonekea kumunyoshea mkono muuguzi huyu, muuguzi akiwa anamuangalia kwa macho.

Mwanamke amelala akifinikwa na shiti yenye rangi ya bluu akiwa anaangaliwa na daktari meno ambapo amemulika na taa zake ya bluu.

Chupa za madawa zinaonekana na pia sindano mbili zimewekwa chini. Chupa zengine zina vifiniko yenye rangi ya bluu. Chupa moja imeandikwa, Measles Rubella Virus Vaccine Single Dose.

Watu watano wanaonekana kusimama mahali, ambapo mmoja wao anaonekana kuvalia pump kwenye mgongo ili kupiga dawa sehemu hio.

...Za kuvutia uchafu, lililoandikwa Exhauster linaonekana kuwa kazini, kukionekana mtu mmoja, wa side ya nyuma akiangalia pipe hizo. Amevalia shati nyeupe.

Vitanda vya wagonjwa, mmoja akionekana kulala mwingine kuketi kukiwa na mtungi wa oxygen . Karai moja ikiwa imewekwa chini ya kitanda cha mgonjwa aliyeketi.

Mtu amevalia ovaroli, yenye rangi ya blue , akiwa na barakoa na gloves kwenye ya rangi ya kijani kibichi kwenye mikono. Anaonekana kuwa na mashini inayotoa moshi, kwenye sehemu ya mbele.

Watoto wa shule waliovalia sare zao za shule wanaonekana kuosha mkono ama kuchota maji kuweka kwenye chupa zao kutoka kwa tanki lenye rangi ya bluu huku wakisimamiwa na mwalimu.

Mwanamke aliyevalia koti lenye rangi ya buluu anaonekana kushika kipaza sauti, huku akivalia barakoa akitangaza. Kando yake kuna mwanamke mwingine aliyeweka shuka kwenye bega, wakitembea wote.

Nesi au daktari aliyevalia mavazi ya bluu, barakoa nyeupe anaonekana kushughulikia au kuziosha mashine zake zilizo na rangi nyeupe kwa wingi.

Boksi linaonekana sehemu ya juu, shindano sehemu ya chini na chupa ya kuvutia dawa kwa sindano. Boksi hilo likiwa limeandikwa "Measles Maps Rubella Vaccine Life Priorix".

Mkono mmoja unaonekana kushikilia mkebe unaotoka dawa wa kuwekea dawa, huku mwingine ukionekana kupokea dawa kutoka kwa mkebe huo.

Pahali pa kuchotea maji, kunaonekana tanki lenye rangi nyeusi na kumeandikwa, Boya Water Project. Watu wanaonekana kuchota maji kutumia mitungi ya lita ishirini.

Dawa imewekwa kwenye chupa iliyoandikwa yellow fever imeshikiliwa na vidole viwili vilivyo upande wa vidole cha tatu kumeekelewa sindano iliyofinikwa sehemu ya juu.

Mtu aliyevalia koti nyeupe, barakoa na kofia ya sajari anaonekana kupanga dawa kwenye maboxi yake, maboxi yaliyoandikwa, Kenoch Bakta Fight Mixture.

Kuna wafanyikazi watano waliovalia barakoa na miwani, pia wamevalia mavazi meupe yanayokaa kama sare yao ya kazini wafanyikazi wawili wamevalia pump na pia wawili wako kwenye gari lenye rangi nyekundu.

Kuna chupa sita zenye rangi nyeupe zimefungiwa kibandiko cha karatasi kuonyesha maigizo na majia. Imeandikwa Zephaniah Life Herbal Clinic. Sehemu ya juu ikiwa imefungwa.

Vibuyu viwili vilivyowekwa kwenye sakafu yenye rangi ya nyekundu na pia tunaona vitu kama magunia inakaa tu kuleta maandhari ya utamaduni utamaduni hivi ama uchawi.

Kuna daktari aliyevalia koti la rangi nyeupe, amevaa kofia ya kuweka nywele, na barakoa na miwani. Anaonekana kuja kumtibu mtoto, mtoto aliyevaa nguo za rangi ya bluu aliyeshikiliwa na mama yake.

Madaktari, wamevalia nguo zenye rangi ya kijani kibichi, kofia na barakoa. Wanaonekana kuhudumia mgonjwa. Huku manasi wakionekana kwa upande wa kando.

Nesi aliyevalia nguo ya buluu ameshikilia mtoto. Mkononi amevaa glovu za rangi nyeupe.

Daktari wa masikio anaonekana kuangalia mgonjwa wake kwenye masikio. Daktari huyu amevalia mavazi yake ya rangi nyeupe koti lenye rangi nyeupe akiwa ameshikilia kifaa ya kuangalia masikio hayo.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya buluu anaonekana kutaka kumdunga sindano mtoto aliyeshikiliwa na mama yake, mama aliyevalia pia shati ya rangi ya buluu. Inaonekana pia kuwa na foleni ya watu walioketi.

Naona daktari wa miti shamba amefungua sanduku lake linaloonekana kuwa na madawa. Amevalia jaketi yenye rangi nyeupe na kofia, pia tunaona kiti iliyo tandikwa kitamba nyeupe, kuna mau kwenye meza ya rangi ya nyekundu.

Nesi aliyevalia nguo za buluu akimwangalia na kumshughulikia mtoto aliyefungwa kitambaa ya rangi nyeupe yenye madoadoa wako kwenye maandhari ya hospitali.